Huyu ni mwanafunzi ambaye anasoma akitazama na kuskiza mtamo wake wa kompyuta. Masomo kama haya yanarahisisha huyu mwanafunzi kuenda mbali kwa masomo ya darasani.

Huyu ni mwanafunzi wa masomo ya kompyuta ambaye anaonekana akisikiliza sana chombo chake cha maskio anapoangalia kompyuta yake ya mkono, hali ameshika kalamu na anaandikia kwa kitabu flani.

Huyu ni msichana ambaye amevaa chombo cha kusikilizia huku akitazama skrini ya kompyuta yake ya mkono. Kompyuta hutumiwa na watu wengi kwa mikutano na masomo.

Hili ni darasa la masomo ya kompyuta. Wanao onekana hapa ni wanafunzi wa kompyuta wakiwa na mwalimu wao. Mwalimu wao anaonyesha jinsi ya kutumia kompyuta zao za mikono ili kuweza kuandika na kusoma.

Huyu ni mwalimu wa kompyuta. Mwalimu huyu anaonekana akiangalia kompyuta yake ili kutayarisha masomo ya wanafunzi wake ambao wako karibu kufanya mtihani wao wa mwisho wa mwaka.

Huyo ni mwanafunzi ambaye anaskiliza na kujadiliana na mwalimu wake akitumia mtambo wake wa kompyuta. Mwanafunzi huyu si lazima aingie darasa ili asome, kwasababu anaweza kusomea kwake nyumbani.

Huyu ni mwanafunzi akiwa katika maktaba fulani hapa mjini. Mwanafunzi huyu anazungusha mpira unaotumika kama mfano wa dunia, akihesabu bara zilizoko duniani. Huku akitumia kompyuta yake ya mkono kupata ufafanuzi zaidi.

Huyu ni mwanafunzi anayesikiliza mafunzo yake akitumia mtambo wake wa kompyuta ya mkono, mafunzo kama haya hurahisishia watu wengine kazi kwa sababu hawahitajiki kuhudhuria darasa la masomo.

Huyu ni mwalimu wa kompyuta ambaye anatayarisha mafundisho yake akitumia kompyuta yake ya mkono iliyo juu ya meza. Nyuma yake ni rafu iliyojaa vitabu mbalimbali ambazo hutumia kufunza wanafunzi wake.

Hawa ni wanafunzi wa kompyuta ambao wanafunzwa na mwalimu wao jinsi ya kutumia mitambo yao ifaavyo ili kuweza kufanya mazoezi ya masomo yaliyoratibiwa.

Huyu ni mwanafunzi, kutoka chuo kikuu kimoja, hapa mjini, akisikiza mafundisho, ya mhariri wake, akitumia mtambo wake, wa kompyuta ya mkono.

Hii ni darasa, ya mafundisho ya kompyuta, wanaoonekana hapa, ni wanafunzi, wanaojadiliana, wakitumia mitambo yao ya kompyuta, ili kuweza kutayarisha, mtihani wao, uliokaribu.

Hili ni darasa la mafunzo ya somo la kompyuta. Wanafunzi hawa wanajadiliana jinsi ya kutumia mitambo yao ya kompyuta ili kuweza kufanya mtihani wao wa mwisho wa mwaka wiki hii.

Huyu ni mwalimu wa kompyuta anapotazama kompyuta yake ya mkono akiskiliza na kuangalia sana hapo chini akiwa na kitabu ambapo anaandika chochote ataweza kufunza wanafunzi wake.

Huyu ni mkutubi ambaye amekaa kwa maktaba yake ya kuuza vitabu na vyombo vya masomo ya kompyuta. Sehemu hii huwa na wanafunzi wengi na huzinunua hizi vitabu sana.

Huyu ni mwanafunzi anayoyaangalia chekecheke, ili kutayarisha masomo yake ya kompyuta, ili kujitayarisha mtihani uliyo mwisho wa mwaka huu.

Hii ni shule, ya kufundisha mafunzo ya kompyuta. Anayeonekana hapa, ni mwalimu, ambaye anatumia mtambo wake wa kompyuta, ili kutayarisha, mafunzo yake ya wanafunzi, ya siku zijazo.

Huyu ni mwalimu wa kompyuta ambaye anaonekana akitumia mtambo wake wa kompyuta ya mkono kusoma na kutayarisha masomo ya wanafunzi wake wa kompyuta.

Hawa ni wanafunzi wanaotumia mitambo yao ya kompyuta ya mikono kusoma. Umuhimu wa masomo haya ni ya kuwa, mwanafunzi anaweza kusoma akiwa pahali popote kwa sababu hahitaji kuwa na mwalimu wake hapo karibu kila wakati.

Huyu ni mtoto aliyekalia kiti na ameweka kitabu juu ya meza akiangalia kompyuta ya mkononi. Nyuma yake kuna rafu iliyowekwa chupa mbili, mkebe na maua.

Hawa ni wanafunzi wa kompyuta wanaofunzwa matumizi yake. Kila mwanafunzi ako na kompyuta yake. Mwalimu wao akiwaelekeza la kufanywa. Kompyuta zote ziko kwa meza moja kubwa.

Hili ni darasa la mafunzo ya kompyuta. Kila mwanafunzi ameketi kwenye mtambo wake wa kompyuta, akisoma na kufanya mazoezi yake walio achiwa na mwalimu wao.

Huu ni uwanja wa mafundisho wa mpira wa mkono kwa watoto wasiozidi miaka kumi. Wanafunzi hawa huwa na wakati mzuri na huwa hodari wanapokua kuwa watu wazima.

Hii ni maktaba ya umma iliyomo hapa mjini, watu kutoka sehemu mbalimbali huja hapa ili kusoma vitabu na kuazima vingine vya kusomea nyumbani.

Hiki ni chuo kikuu cha Kenyatta, chuo hiki hutoa masomo kama, udaktari, uhandisi, ualimu, na masomo mengine, ya biashara.

Huu ni ukumbi ambao hutumiwa na wanafunzi kufanyia mtihani wao wa mwisho wa mwaka. Ukumbi huu hutoshea wanafunzi wengi hivi basi kuwapatia wanaowasimamia kazi rahisi ya usimamizi.

Huu ni ukumbi wa huathiri katika chuo cha masomo ambao umewekwa skrini inayotumia mtambo wa kompyuta kuakisi masomo anayoyafundisha muhathiri kwa wanafunzi.

Hili ni jumba la mafunzo na mikutano. Jumba hili hutumika sana wakati wanafunzi wamefuzu masomo yao na hupewa cheti chao katika jumba hili. Tena, linatumika sana na wafanyikazi ambao hufunzwa jinsi ya kupanua biashara.

Hili ni darasa la masomo ya kompyuta. Kila meza imewekwa kompyuta ya mezani na kando pamewekwa kiti cha mwanafunzi ili kuzitumia hizi kompyuta.

Huu ni ukumbi unaotumika kwa mikutano na konferensi . Ukumbi huu sanasana hutumiwa na mkusanyiko wa walimu wanaokongomana na wanafunzi wanaofuzu wakimaliza masomo yao.

Hii ni maktaba ya umma hapa mjini, watu kutoka eneo mbalimbali huja hapa ili kuweza kusoma vitabu na kuazima zingine za kubeba ili waweze kuzisomea nyumbani.

Hii ni bweni katika shule moja ya upili hapa mjini. Bweni hii hutumia vitanda vya deka ambavyo vina vitanda ya chini na ya juu ili kutosheleza watoto wote wa shule hii kila wakati.

Hili ni jengo la shule ya msingi, sehemu flani hapa mjini. Shule hii imezungukwa na ua nzuri na miti mingi. Sehemu hii iko na nyasi na inaonekana ni pahali mvua huwa mingi.

Hili ni eneo la mafunzo ya teknolojia. Wanafunzi hapa hujifunza na komputa ili kuweza kutatua mambo ya kila siku yanayojiri kwa sababu hapa watu hukaa wakijua ya kwamba msingi wa masomo ni maisha bora.

Hii ni maabara ya chuo kimoja kikuu hapa mjini. Maabara hii imejengwa kwa utaratibu na kwa teknologia ya kisasa. Imewekwa mifereji inayotumika na vyombo vyote ambavyo hutumiwa na wanafunzi wanaohudhuria hii maabara.

Hili ni darasa la kompyuta hapa jijini. Lina wanafunzi wengi na kila mwanafunzi akona kompyuta yake juu ya meza. Mwalimu wao anawaelekeza jinsi ya kulitumia.

Hii ni bweni ya wanafunzi, wa shule fulani ya upili hapa mjini. Bweni hili linatumia vitanda vya mbao vya deka ambavyo vina vitanda ya chini na ya juu, ili kuweza kuwapa makaazi wanafunzi wote walioshuleni hii.

Hii ni bweni ya shule ya upili. Bweni hili lina vitanda vya decker ambavyo vimewekwa mbili mbili. Vitanda hivi huwa havikuli pahali kubwa basi hutumika sana katika mashule.

Huu ni ukumbi wa chuo kikuu hapa mjini. Ukumbi huu hutumiwa na waliofuzu, wanaopewa cheti zao wakati wamemaliza chuo. Tena hutumika na mashirika ya serikali na yasiyokuwa ya serikali ili kuwatuza.

Hili ni darasa la mafunzo ya kompyuta, kila deski ina kompyuta yake na wanafunzi wameketi wakielekezwa na mwalimu wao jinsi ya kuvitumia vyombo hivi vya kompyuta.

Hiki ni kituo, cha chuo kikuu, kinachohusika, na mafunzo, ya madaktari. Wanafunzi, wanafunzwa, jinsi ya kupasua watu, wakitumia mitambo yao ya kompyuta, na tena, vile ataweza, kuwatibu magonjwa yote, ambayo, husababisha maafa.

Huu ni ukumbi wa chuo ambao unatumika kwa mikutano na seminari. Ukumbi huu umewekwa benchi mingi ambazo hutumika wakati wa mikutano na seminari.

Hawa ni wanafunzi wa sekondari waliotembelea jengo letu la bunge ili kusoma. Wanafunzi hawa hujitahidi sana ili waweze kuajiriwa katika hili jengo baada ya masomo yao.

Hii ni shule ya upili ya vijana. Wanapoonekana hapa ni wanafunzi wakicheza mpira wa vikapu na mwanafunzi mmoja ameruka na mwalimu wake akimwangalia kando.

Siku hii imetengwa na shule kwa upanzi wa miti. Shule hii inaonekana iko na wanafunzi wa kike na wa kiume. Mwalimu wao anawapatia kila mwanafunzi mti ili wapande na kunyunyizia maji ili shule hii ikae ikiwa sawa.

Huu ni uwanja wa shule ya sekondari na hawa ni wanafunzi ambao wanaonekana wamefungwa macho. Mwalimu wao ameficha chombo fulani na wanafunzi hawa wanafaa kukitafuta hadi kukipata.

Hiki ni kikundi cha vijana, kilichokwea mlima Longonot, hadi kilele chake. Mlima huu, hupendwa sana na wenyeji, na watalii, na huletea taifa letu, pesa nyingi za kigeni.

Huu ni ukumbi, wa shule ya sekondari, unaotumiwa, kutuza wanafunzi, waliohitimu, mitihani yao, ya mwisho wa mwaka. Wanafunzi hao, wamepongezwa sana na walimu wao, na wanafunzi wengine, ambao wanaendelea na masomo yao.

Huyu ni mama mlemavu wa miguu. Mama huyu amekalia kiti chake cha ulemavu, akiwa anasoma kitabu fulani ili aweze kusomesha wanafunzi wake siku ijayo.

Huyu ni mtu ambaye anaishi na ulemavu wa miguu. Mtu huyu anafunzwa jinsi ya kuogelea kwa bwawa la maji akitumia chombo fulani ili aweze kuogelea.

Hii ni shule ya watoto walio na ulemavu wa kusikia. Walimu wanaofunza hapa wana ujuzi wa kutosha kutokana na masomo maalum waliopata ya walemavu.

Hawa ni watoto walio na mahitaji mbalimbali. Umri wao ni chini ya miaka sita na wanafunzwa ufinyanzi na mwalimu wao ili kutoa vyombo mbalimbali ambavyo huwafundisha mambo mengi katika umri wao.

Huyu ni kijana aliye na ulemavu fulani, hapa anaonyeshwa na mwalimu wake kushona nguo ambazo anaweza uza na akajitegemea kwa maisha yake.

Huyu ni mwanafunzi mlemavu ambaye anafunzwa na mwalimu wake kuongea, kusoma na kuandika. Masomo kama haya hayawezi kupatikana kwa shule ya kawaida na walimu huwa wanasomea jinsi ya kufunza wanafunzi wao.

Hii ni darasa la wanafunzi ambao wako na ulemavu wa aina fulani. Walimu wao wanawafunza jinsi ya kutumia mikono yao ili kutengeneza vyombo na kuuza ili kujitegemea maishani mwao.

Huyu ni mtoto amabaye ana hitaji fulani ya mwili. Mtoto huyu anafunzwa na mwalimu wake jinsi ya kuchora vyombo vingi ambavyo hutumika katika masomo yake kwa umri wake mdogo.

Huyu ni mtoto ambaye ni mlemavu akiwa darasani mwake akifunzwa na mwalimu wake kuchora na kuandika akitumia kalamu zake na karatasi, ili kuweza kujisimamia katika maisha yake ya usoni. Ulemavu sio kutojiweza.

Hizi ni breli ambazo hutumiwa na watu wasio na uwezo wa kuona wanaposoma. Vipofu wanatumia mikono yao kuyasoma maneno yaliyo andikwa kwa breli na wako na uwezo wa kuyaeleza kwa vinyua vyao.

Hili ni darasa la walemavu. Mwanafunzi huyu ambaye ni kiwete anafunzwa na mwalimu wake jinsi ya kutengeneza keki ambazo anaweza uza na kupata mapato mazuri. Kweli ulemavu sio kutojiweza.

Huyu ni kijana ambaye akona mahitaji ya kipekee, anapofunzwa na mwalimu wake kupaka rangi . Mtoto huyu baada ya kufuzu ataweza kujitegemea, na kuwa mtu mzima ambaye ataweza kujifanyia kazi zake zote.

Hawa ni wanafunzi walemavu ambao wako darasani mwao wakifunzwa na mwalimu ambaye ni kiwete. Mwalimu huyu ni kielelezo bora kwa wanafunzi kwa vile msemo, ulemavu sio kutojiweza.

Hawa ni walemavu wa aina mbalimbali. Wamekuja hapa kufunzwa jinsi ya kujikimu maishani na kuonyeshwa jinsi ya kutatua mambo yale yanayowakumba siku hizi katika maisha yao.

Hawa ni wanafunzi, walio na ulemavu fulani, wanafunzi hawa, wanafunzwa na walimu wao, jinsi ya kusoma na kuandika, na kuweza kujitegemea, katika maisha yao, wanapokua watu wazima.

Huyu ni mtoto na mwalimu. Mtoto huyu anaishi na ulemavu. Mtoto huyu anafunzwa kuandika na kusoma. Mwalimu wake anapendezwa na masomo yake.

Hawa ni wanafunzi walio na maitaji mbalimbali wakiwa katika darasa lao. Mwanafunzi mmoja amekalia kiti chake cha magurudumu, bali wengine wamekalia viti vyao wakiangalia mbele wanapofunzwa na mwalimu wao mambo tofauti ya kuendeleza masomo yao.

Huyu ni mtoto mlemavu, ambaye ameketi, karibu na mwalimu wake akimfunza. Mwalimu huyu hupenda watoto wake sana, na anaonyesha jinsi wanavyofanya mambo yao, ili waweze kusoma kwa utaratibu.

Huyu ni mtoto ambaye ako na ulemavu fulani. Mwalimu wake anamfundisha kwa ufinyanzi iliaweze kusoma na kuandika. Mtoto anapofunzwa vizuri huweza kuandika na kusoma na kujifanyia mambo yake mwishowe akiwa mtu mzima.

Hili ni darasa la watoto walio na mahitaji fulani. Inaonekana mwalimu wao anawaelekeza jinsi ya kufanya jambo fulani wanapotumia mashine fulani ili kutekeleza hilo jambo.

Hili ni darasa la vijana walemavu. Wanafunzi hawa wanafunzwa jinsi ya kutumia mashine ambayo huwafunza jinsi ya kuandika na kusoma.

Hii ni shule ya watoto walio na ulemavu wa macho. Watoto hawa, wanafunzwa jinsi ya kutumia vyombo, ambavyo hutumiwa kwa kutumia mkono, ili kusoma na kuandika.

Huyu ni mtoto aliye na ulemavu wa miguu ambaye anafunzwa na mwalimu wake kutumia rangi tofauti kutengeneza vyombo mbalimbali ambavyo vinaweza kumsaidia baadaye akiwa mtu mzima.

Hawa ni watoto wenye ulemavu wa masikio. Mwalimu wao anawafunza jinsi ya kutumia vielekezi vya masikio ili waweze kujieleza na kusema mambo ambayo wanaweza kuyatumia baadaye.

Huyu ni mwanafunzi ambaye akona ulemavu wa miguu. Mwalimu wake anamfunza jinsi ya kuchora akitumia rangi tofauti tofauti na karatasi. uchoraji huu unaweza kumsaidia ata atakapo kuwa mtu mzima.

Huyu ni mtoto mlemavu, hapa anafunzwa jinsi ya kupanga vyombo mbalimbali na mwalimu wake. Maelekezo yake yanamfanya awe mchangamfu na mwenye bidii katika maisha yake.

Hii ni shule ya watoto walio na ulemavu fulani. Mwalimu wao anawafunza jinsi ya kuandika na kusoma. Shule kama hii haiwezi patikana kwa mashule ya kawaida na huwa ni ghali mno.

Huyu ni mwanafunzi aliye na ulemavu wa miguu na mikono. Mwalimu wake anamfunza jinsi ya kusoma na kuandika akitumia mikono yake, ili aweze kujitegemea katika maisha yake ya usoni.

Hawa ni watoto walio na ulemavu wa miguu. Kijana anafunzwa na mwalimu wake jinsi ya kutumia na kucheza guitar . Msichana anafunzwa vile anaweza kutengeneza doli kwa kutumia chupa cha plastiki na hawa watoto wanaweza kujitegemea kwa wakati wao wa uzeeni.

Hili ni darasa la watu walio na ulemavu wa kusikia. Wanafunzi hawa hutumia kompyuta ili kuweza kuyafanya mambo wanayofaa wafanye ili kujimudu katika maisha yao ya usoni.